Kuna magari mbalimbali hapa, magari kama sita ambayo huweza ukayatazama, yaliyoegezwa mahali ambapo kuna nyasi na pia miti ambayo yakaa ni kama kuna kichaka pia.